Watu wawili wanaonekana wakipokezana kifunguo cha gari. Chini yake kuna kadibodi na karatasi nyeupe ina kalamu nyeupe na kagari kadogo kenye rangi ya manjano.

Nyuma inaonekana ikiwa imepakwa rangi nyeupe na nyeusi kwa chini. Ina milango mitatu, moja imefungwa, miwili imefunguliwa. Iliyofunguliwa imepakwa rangi ya samawati. Mvulana amesimama katika mojawapo ya milango iliyofunguliwa.

Viazi zimewekwa kwenye mikebe. Mikebe kubwa kwa ndogo. Kuna mikebe ya rangi nyeupe na ingine ya rangi ya manjano. Kuna mkebe ambao umeandikwa Toss . Unaonekana ulikuwa mkebe wa omo . Kuna carrots na kuna pilipili hoho ambazo zimewekwa chini yake.

Gari limebeba magari mengine madogo. Yanaonekana yakiwa yamefungwa kamba kwenye magurudumu. Gari kubwa lina kichwa cha rangi nyekundu. Inaonekana likiwa kwenye barabara kuu.

Duka hili ni la kuuza maziwa na product zingine za maziwa, linauza pia ice creem , limeandikwa PSG milk Kuna mtu moja wa kiume ambaye amesimama nyuma ya counter

Kuna nyanya zilizoiva, pilipili hoho ya rangi ya kijani kibichi, ya rangi ya manjano, na ya rangi nyekundu. Kuna vitunguu na kuna matunda. Vyote hivi vinaonekana vikiwa vimeekwa kwa pamoja.

Daktari wa jinsia ya kike anaonekana akiwa na tarakilishi. Amevalia bidhaa za kupima pressure kwenye shingo. Kuna meneno nyuma yake imeandikwa Health Insurance .

Ni sehemu ya kuuza magari kunaonekana kuwa na aina mbalimbali ya magari na kuna rangi tofauti ya magari . Kuna gari ya rangi nyeusi, kuna gari ya rangi ya kijani kibichi, kuna gari jekundu , kuna rangi ya samawati .

Lori nyeupe inaonekana ikiwa imesimama kwenye barabara kuu na imebeba gari ndogo yenye rangi ya samawati, ambayo pia haina dereva. Kando yake kunaonekana kuwa na mimea yenye rangi ya kijani kibichi na maua yenye rangi nyeupe.